Haya tunazoziona ni tembe na kwa mara nyingi huwa yanapatikana kwenye maduka ya kuuza dawa ama hata kwenye hospitali. Na mtu akiwa mgonjwa anapewa ili aweze kuyatoa magonjwa.

Hapa tunaona wamama ambao wao wameketi chini na wameshika watoto wao. Kunao watu ambao wananyunyizia dawa kwenye midomo ya watoto hawa wachanga.